Hapa panaonyesha kijana ambaye amesimama kando ya mandizi zilizokatwa na kuwekwa sakafuni. Mandizi hizo ni zenye rangi ya kijani na zinaonekana bado hazijaiva. Nyuma yake kuna miti mingi na kuna pia migomba ya mandizi ambayo bado inamea.

Hapa tunamuona mwanamme ambaye ametabasamu. Mwanamme huyu anaonekana akiwa ameshikilia ndizi ambayo ameitoa maganda. Mezani kuna mandizi ingine ambayo haijatolewa maganda. Kuna kitabu na pia kuna bakuli ya samawati mezani.

Hapa panaonekana ikiwa ni eneo nje ya duka fulani ya kuuza maziwa. Duka lenyewe limepakwa rangi ya kijani kwenye dirisha na mlango wake na kunaonekana kuwa kuna picha ya ng'ombe. Kuna watu wawili ambao wanaonekana mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe, mwingine nguo ya rangi ya buluu. Kuna chupa za maziwa pia zinaonekana hapo nje.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa katika shamba la mandizi. Mandizi haya yanaonekana yakiwa yenye rangi ya kijani na yanaonekana yakiwa bado hayajaiva. Matawi ya mandizi haya yanaonekana yakiwa makubwa yenye rangi ya kijani, yanaonekna yakiwa yamestawi vizuri.

Hapa panaonyesha banda la mifugo lenye ng'ombe walioko ndani ya viziba vya chuma, Ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa wamesimama na wengine wakining'inia vichwa wakila majani au chakula kilichowekwa kwenye sehemu ya kulisha. Banda lina paa la bati na upande wa ndani kuna njia ya kupitia katikati.

Mandhari ya eneo hili linaonekana kuwa ni la sokoni, kwani kuna mandizi yanaonekana yakiuzwa, vitunguu, nyanya, machungwa, aina zote zinaonekana zikiwa zinauzwa. Kuna mandizi ambayo yenye imeiva, yenye rangi ya manjano na mandizi ambayo bado yanaonekana yakiwa rangi yake ya kijani.

Mandhari ya eneo hili ni ya mashambani, kwani tunayaona miti mingi ambayo imepandwa. Nyasi pia zinaonekana zikiwa zenye rangi ya kijani kibichi. Kuna nyumba ambayo pia inaonekana kwa umbali. Watu wawili wanaonekana wakitoa maziwa. Mmoja anaonekana akiwa amevalia kofia ya pikipiki, inaonekana kuwa ndiye mwenye pikipiki hiyo.

Mandhari ya hapa yanaonekana yakiwa ni ya sokoni. Kuna wanawake ambao wanaonekana wakiwa katika uuzaji wa mandizi. Mandizi yanaonekana yakiwa yameiva na ni yenye rangi ya manjano. Wanawake wengine wanaonekana wakiwa nyuma na wakiangalia mandizi haya.

Naona chupa mbili ambazo zimejaa kiowevu cheupe, nyuma yao tunaona miguu ya ng'ombe na viwele vyao, vilivyo shikanishwa na mashine ya kukamua ng'ombe.

Tunaona kipande cha ardhi, kimechimbwa shimo mingi. Shimo hizi zimepandwa migomba moja moja. Kuna shimo lililo pandwa migomba miwili.

Tunaona mimea, mimea hii ni mihindi iliyopandwa kwenye laini moja. Imekauka na kunyauka na kubadilika rangi kutoka kijani hadi kuwa kahawia.

Tunaona mtu ambaye amesimama amelalia mti. Amevaa suruali ya bluu, shati la kijivu na viatu vyeusi. Nyuma yake kuna migomba ya ndizi ya rangi ya kijani.

Tunaona miguu ya ng'ombe, ambayo imefungwa kwa kwamba. Mtu ambaye amechuchuma, anamkama ng'ombe. Maziwa yanayotoka kwenye kiwili cha mnyama huyo, yanamwagika ndani ya ndoo iliyowekwa chini yake.